Leso imetandikwa sakafuni. Juu yake kuna sinia tatu; ya kwanza imepakuliwa biriani kwa yai, ya pili wali kwa maharagwe, ya tatu nyama ya kuku kwa mboga pamoja na chupa mbili ya sharubati.

Naiona picha ya nyama aina ya mishakiki, iliyochomwa na kukaangwa pamoja na viungo vyake. Juu imeongezwa vitunguu na nyanya, kuongeza ladha ya nyama.

Sahani mbili zimo juu ya tray . Moja iko na viazi, nyingine nyama iliochomwa yaitwa mishikaki. Mkono wa mtu umeubeba.

Sahani tatu, ya kwanza ikona kachumbari, ya pili ikona pilau, ya tatu ikona rojorojo. Zote zikona vijiko na ziko juu ya meza

Kidimbu ya maji yenye rangi ya hudhurungi hafifu. Ndani yake samaki aina ya dhahabu wanaogelea na kucheza.

Ufuoni kuna mwani pamoja na majani zimekusanyika kwa mafungu, chini kuna mchanga mweupe nyuma kuna maji ya baharini.

Kidimbwi cha maji. Kando, ipo kichaka yenye rangi ya majani, juu kunazo miti ya aina ya Bamboo .

Juu ya meza kuna mabakuli matatu, mawili yenye mchuzi wa maharagwe, jingine lenye mahamri kando na pakiti ya unga wa ngano na mti wa kuskumia.

Wanyama wawili wa pori, ngozi yao rangi ya udhrungi. Chini kuna nyasi, mbele kuna msituu, juu angani kuna mawingu ya kijivu.

Migomba yenye matawi ya kijani imeshikiliwa na mvuke wa ndizi, chini kuna vivuli na manyasi iliyomea.

Kijana mmoja mwenye shati nyeupe anamimina sharubati ya machungwa kwa chupa kando na meza yenye mitai, bajia na nusu mkate. Nyuma yake kuna watu wamesimama.

Meza moja, kando yake kuna viti ya rangi nyeusi. Chini sakafu iliyotengenezwa kwa mawe. Mbele mti mkubwa kando na kibao iliyoandikwa, Almasi mchezo wa maji.

Ng'ombe wamo zizini wenye ngozi nyeupe na madoa meusi. Mbele kuna nyasi na majani. Juu kuna dari nyeupe. Ubavuni kuna madirisha yenye miale ya jua.

Chini kuna michanga ya rangi ya hudhurungi. Mbele kuna nyumba yenye kuta nyeupe kando na miti mikubwa na minazi.

Juu ya meza kuna sahani ya mviringo, imepakuliwa biryani, nyama ya kuku, yai, vitunguu kwa mchuzi.

Watu wawili wamevalia koti nyeupe na mpira nyekundu mkononi. Juu ya meza kuna samaki, sahani, na mtungi yenye barafu.

Chini, njiani kuna sakafu iliyotengenezwa kwa mawe, kando yake mti wa maua na manyasi. Nyuma kuna kuta ya rangi nyeupe na paa ya makuti.

Juu ya meza kuna sinia iliyotengenezwa kwa alumini, imepakuliwa biriani, saladi pamoja na rojorojo ya mchuzi wa nyama.

Juu ya meza kuna kitambaa cheupe. Bakuli yenye mchuzi wa maharagwe, nyingine yenye mahamri tatu kando na ua lenye rangi nyekundu.

Meza nyeupe, juu yake mna sinia iliyotengenezwa kwa alumini. Imepakuliwa wali mweupe, nyama, viazi, kachumbari kwa kabeji. Kando yake mna kikombe ya rangi ya manjano.

Kiganja cha mkono kimeshikilia mkungu wa ndizi yenye rangi ya manjano chini sakafuni. Nyuma kuna kuta la mawe.

Mtu mmoja amevalia koti nyeupe, ameshikilia ndoo iliyotengenezwa kwa chuma huku anamimina maziwa na kuchuja kupitia kitambaa.

Hifadhi ya wanyama pori. Mna twiga watatu, na tumbili. Wamezuiliwa na kuta iliyotengenezwa kwa chuma na waya.

Ufuoni, wa bahari, mna mwani. Chini, mna mchanga. Mbele, mna hema yenye paa nyeupe, miti ya minazi na mikoko.

Juu ya meza ilio na gazeti imepangwa mihogo iliokaangwa kwa mafuta kando na kisu pamoja na mtungi ya manjano.

Jiko la moto ya makaa. Juu yake mna chuma, nyama ya kuku, mishikaki chapati. Kulia kikombe nyeupe, ndani yake mna mafuta.

Mashua moja iliyotengenezwa kwa mbao. Imepakia ufuoni wa bahari chini kuna mchanga mweupe. Mbele mimea yenye matawi ya kijani.

Samaki aina ya una, wanauzwa na wachuuzi sokoni, huku wateja wananunua. Chini kuna boksi yenye barafu, mbele miti ya minazi.

Mchuuzi mmoja amevalia walai. Anauza madafu. Kando na barabarani pamepakia matuktuk pamoja na matatu.

Ufuoni wa bahari kuna mchanga. Kando na miti ya minazi na nyumba yenye rangi nyeupe, paa zake za makuti.

Meza nyeupe, juu yake kuna sinia iliyotengenezwa kwa alumini imepakuliwa biriani, nyama, viazi kwa kabeji.

Sahani nyeupe ya mviringo, juu imepakuliwa wali, kamba, mchuzi, limau na kachumbari.

Viganja viwili vya mkono vimeshikilia sahani nyeupe imebeba samosa, mahamri, kaimati na samaki aina ya tilapia .

Kiganja cha mkono yenye ngozi nyeusi imeshikilia ndizi mbichi iliyobambuliwa maganda. Nyuma yake zingine zimelaza.

Ndoo kumi na sita, mojawapo imebeba mbegu ya alizeti, karafuu, rangi ya viazi na pilipili.

Juu ya meza kuna sahani nyeupe. Imebeba samaki wawili waliokaangwa mabenda kando na ndimu. Ubavuni kuna pilipili pamoja na chumvi.

Mtu mmoja amechuchumaa. Amevalia kofia nyekundu. Ameshikilia jagi huku anakama ng'ombe mwenye ngozi ya rangi ya hudhurungi na mkia wa rangi nyeusi ndani ya zizi.

Mwanaume mmoja amevalia shati nyeupe anatabasamu, ameshikilia kisu na kijiko mkononi anakata nyama ya kuku yaitwa shawarma kando na mteja aliyevalia shati ya machungwa.

Juu ya meza kuna sahani tatu. Zimepakuliwa biriani, rojo ya nyama, tango, machungwa na mchuzi wa pilipili.

Migomba yenye matawi ya majani, ina mikungu ya ndizi. Imevishwa karatasi ya nailoni. Rangi yake, samawati hafifu.

Meza moja nyeusi, juu kuna tray iliyobeba krimu ya keki, ndimu, kachumbari pamoja na rojo rojo ya ukwaju.

Viazi tamu yenye vipande vitatu imechemshwa na kutiwa pilipili yenye rangi nyekundu. Ziko juu ya gazeti ndani ya sahani.

Mwanamke mmoja anauza bajia, nusu mkate, viazi karai pamoja na samosa. Mbele yake kuna mteja. Kando mtu amevalia aproni nyekundu.

Ufuoni mwa bahari kuna mtu amevalia vazi nyekundu pamoja na kaptura yake. Kando kuna sanamu wa mnyama wa majini anaitwa kasa kando na kichaka.

Kijana mmoja amevalia shati ya manjano. Mbele yake kuna meza imeandaliwa viazi karai, samosa, bajia na chapati. Anamuuzia mteja kando barabarani.

Meza moja yenye gazeti juu ina viazi, samosa, bajia, kaimati pamoja na chapati. Nyuma yake mtu mmoja amevalia shati nyekundu, mwengine ya samawati.

Bakuli nyeupe ya kuhifadhi chakula kiwe moto. Ndani yake mna pilau, pande za nyama na viazi.

Mamba mmoja amelala kifudifudi kando na kidimbwi ya maji. Mbele yake mna chuma na uzio ya waya.

Pakacha la ndizi iliyoiva, idadi yake nne, tunda hii huliwa, rangi yake dhahabu manjano.

Naona picha hii imepigwa vyakula tofauti tofauti vya Kiswahili kama vile viazi karai, samosa, mitai, bhajia pamoja na mchuzi wake wa ukwaju uliyochanganywa kidogo na pilipili kali.

Mgomba wa ndizi na mkungu wake imesimama karibu na mwanamme mmoja aliyevalia gambuti mguuni. Chini kuna nyasi.

Mwanamke mmoja ameketi. Anakaanga kwa mafuta ya moto. Kando na sinia iliyotengenezwa kwa alumini juu yake kuna mitai.

Juu ya meza mna sahani mbili. Moja nyeupe, nyingine imetengenezwa kwa alumini. Imepakuliwa vibanzi, samaki aliyekaangwa kwa kabeji.

Kuta lenye rangi nyeupe na mibiringo kando na miti, chini kuna nyasi. Nyuma yake kuna jukwaa lenye tangi jeusi.

Kiganja cha mkono kimeshikilia trey ya samawati. Imebeba sahani nyeupe, juu yake mna samaki iliyokaangwa kwa mchuzi, sima na mboga ya majani.

Mikungu ya ndizi yenye rangi ya majani zimepangwa kimusti na mchuuzi mmoja anayepanga nyingine juu.

Ufuoni wa bahari mna mchanga mweupe. Maji yametulia. Mbele kuna msitu wa miti ya mikoko na minazi.

Meza moja, juu kuna trey ya manjano. Juu yake sahani nne, mbili zilizotengenezwa kwa chuma nyingine nyeupe. Zimebeba samosa, keki, kikombe ya chai na pojo.

Juu ya meza kuna wanyama wa majini wanaitwa kamba, wamechomwa na kukaangwa, rangi yake hudhurungi, kando mna limau.

Naweza kuona sinia iliyojaa wali pamoja na kitoweo chake cha nyama na mbogamboga . Wali huu unaonekana kupikwa kwa mfumo wa Kiswahili ambapo unaitwa biriani hilo ndilo jina lake.

Juu ya meza kuna pakiti ya mihogo, chupa mbili moja ina maji, nyengine ukwaju. Chini kuna kikapu ya plastiki, mbele kuna crips iliokaangwa.

Meza nyeupe, juu mna mahamri tatu yenye rangi ya hudhurungi. Kando na bakuli ndani mna mbaazi iliyotiwa mchuzi wa nazi.

Wanyama pori aina ya ndovu wapo uwanjani, ngozi yao kijivu iliyokolea, wanajilisha nyasi, mbele kuna msitu.

Juu mezani mna sinia iliyotengenezwa kwa alumini, imepakuliwa pilau, viazi karai, pilipili, ukwaju, kachumbari, pamoja na matawi ya dania.

Ufuoni mwa bahari kuna miti ya minazi. Chini kuna mchanga mweupe. Kushoto kwa mbali kuna mtu amevalia shati nyeupe pamoja na suruali nyeusi. Juu angani kuna mawingu ya kijivu.

Mti mmoja mkubwa umepandwa shambani. Chini kuna nyasi kando na njia yenye sakafu ya mawe. Nyuma kuna miti ya minazi.

Meza moja, juu kuna trey nyeusi iliyobeba bhajia, viazi, mahamri, mboga za majani pamoja na pilipili.

Zulia ya mviringo juu yake kuna sinia lililo tengenezwa kwa chuma imepakuliwa biryani na rojo ya nyama pamoja na tawi ya dania.

Barabara ya mchanga, kushoto kuna nyasi, kulia kuna miti yaelekea karibu na nyumba yenye paa ya makuti.

Kiganja cha mkono imeshikilia ndizi iliyobambuliwa maganda kwa vidole, nyuma zingine zenye rangi ya majani.

Sahani tatu ya kwanza iko na sausage ya pili pilau ya mwisho viazi kando na glass ya sharubati.

Ufuo wa bahari kando zipo miti ya minazi, nyumba nyeupe iliyopakwa rangi, mgurudumu ya gari.

Mkono mmoja umebeba sinia iliyotengenezwa kwa alumini. Juu imepakuliwa wali, mboga za majani, samaki, maharagwe kwa mchuzi.

Barabara moja ya udongo inaelekea kwa hema yenye paa ya makuti. Kando yake mna miti na mbele maji ya baharini.

Ng'ombe mmoja mwenye ngozi nyeupe na madoa meusi amesimama kando na mwanaume mmoja, ambaye amevalia suruari ya kijivu na gumboots .

Karai iliyotengenezwa kwa chuma, ndani yake mna crips za mihogo, mbele meza, juu yake madafu na mtu aliyevalia shati ya manjano.

Mwanamme mmoja, amevalia shati, ameshikilia kifaa cha kupima mkononi, mbele yake mna vitunguu rangi ya viazi pamoja na karafuu. Nyuma mna dirisha yenye mwangaza.

Ufuo wa bahari kando na kichaka. Mbele kuna miti ya minazi, chini kuna mchanga mweupe.

Naiona picha hili limechukuliwa dukani mwa muuzaji ambaye anauza vitunguu, tangawizi, maharagwe, njahi pilipili manga, karafuu, rangi ya kuweka kwa vyakula, njugu, mchele pamoja na unga wa sima.

Meza yenye sahani mbili moja ina kabeji, nyingine viazi na ukwaju pamoja na pilipili.

Wanyama wa majini. Tilapia, kamba, kaa, una, wamevuliwa na kuanikwa kwenye jukwaa. Wengine wamo ndani ya tray na matawi ya dania.

Mhudumu mmoja amevalia shati nyekundu. Amebeba trey mkononi. Juu kuna chapati, biriani, nyama, kachumbari, pamoja na supu ya maharage. Chini kwa mbali watu wameketi mezani.

Karai iliyotengenezwa kwa chuma. Ndani yake kuna crips ya viazi. Nyuma kuna bandali ya unga wa ngano kando na mtungi wenye rangi ya manjano.

Ndama wa ng'ombe wamo zizini, ngozi yao nyeusi na madoa meupe, chini mna mbolea na maji. Kuta ya zizi imetengenezwa kwa chuma.

Ng'ombe watano wamo zizini kando na kijana aliyevalia shati ya samawati na suruali ya brown . Chini kuna matasa ya mahindi.

Mti mkubwa umepandwa kando na njia yenye sakafu ya mawe. Mbele kuna nyasi, katikati bendera nyeupe imesimama.

Kijana mmoja amesimama dukani anauza mahindi, maharagwe, pojo, mdalasini, karafuu, unga wa ngano na mchele.

Samaki ambao wamekaangwa wanauzwa kando na akina mama wameketi. Nyuma kuna kijana mwenye shati ya manjano, anashika kichwa chake.

Juu ya meza kuna sahani iliotengenezwa kwa kioo. Juu yake kuna samaki wawili waliopakwa rojorojo ya rangi ya manjano pamoja na matawi ya dania.

Barabarani kuna akina mama wanauza mitai, mkate wa sinia, mahamri, viazi kando na mwanaume aliyevalia suruali ya brown pamoja na shati nyeupe.

Viganja viwili vya mkono vimeshikilia vijiko. Vinakoroga supu iliyoko ndani ya bakuli iliyotengenezwa kaa chuma juu ya mchanga.

Wanyama wawili aina ya kiboko, mmoja amesimama mwengine ameinama, anakula kwa bakuli. Kando na tumbiri mdogo, amenyoosha kiganja chake cha mkono.

Birika moja iliyotengenezwa kwa alumini inamimina chai ya mkandaa kwa kikombe. Nyingine imejaa, zipo juu ya meza.

Juu ya meza kuna sahani iliyopakuliwa pilau iliyo ya nyama, ndizi iliyoiva, kachumbari pamoja na pilipili.

Mwanamke mmoja amevalia shati nyeupe anatabasamu. Mkononi ako na sinia pamoja na madafu. Juu kuna paa. Mbele yake kuna viti za kukalia.